Mfumo wa hydroponic umejengwa kwa kutumia mabomba ya PVC . Mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani, imekua ndani ya mabomba hayo. Kuna tanki la maji chini ya mfumo, likionyesha jinsi ya maji inavyozunguka.

Shamba dogo la mimea limepangwa kwa ustadi kwenye muundo wa bomba la PVC. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba ikionyesha mfumo wa hydroponics .

Mimea mingi ya strawberry yenye majani mabichi inakua katika mfumo wa hydroponic . Mimea imepandwa kwenye mifululizo ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa wima. Kila mmea unaonekana ukiwa na mizizi inayoonekana.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ukiendeleza mimea bila udongo huku mizizi ikiwa wazi ndani ya chombo cheupe. Mimea miwili mikubwa yenye majani mabichi yaliyostawi imepandwa kwenye mfumo huo ikiashiria ukuaji mzuri .

Mwanaume amesimama ndani ya chafu kubwa akiionyesha beseni la matunda ya stroberi. Amevalia kufuli ya kijani yenye mistari ya rangi ya chungwa na nyeupe, akitabasamu kuelekea kamera.

Bustani kubwa ya mboga iliyofunikwa na muundo wa mbao na plastiki inaonyesha matumizi ya kilimo cha kisasa au cha chafu. Mistari mingi ya saladi au mboga zingine za kijani imepandwa kwenye vitanda vilivyoinuliwa vikionekana vikiwa na afya.

Kifaa cha kilimo cha hydrophonics cha rangi ya blue kimewekwa nje kwenye sehemu kama balkoni. Mimea mitatu yenye majani mabichi imepandwa kwenye vikombe vyeusi, vilivyoingizwa kwenye kifuniko cha kifaa.

Kilimo cha kisasa cha hydroponics ambapo mimea ya saladi inakua kwenye mabomba meupe. Mimea hiyo imepangiliwa kwa safu ikipokea virutubisho kupitia mfumo wa maji unaoendeshwa na pampu.

Shamba dogo la mimiea linatumia mfumo wa kisasa wa hydrophonics ambapo mime inakuwa bila udongo. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mistari ya mabomba meupe ikionyesha utunzaji maalum.

Mezani hii ndogo ya ndani ni ya mfumo wa hydroponics ambapo mimea ya mboga hasa lettuce inakuwa katika mabomba meupe. mabomba haya yana matundu ambayo mimea imepandwa na mimea na virutubisho hupita ndani yao.

Chombo cheupe cha wima cha kilimo cha Hydroponic kinakua mmea midogo, katika sehemu ya juu ya chombo kuna plagi za mraba zenye mimea michanga ikichipua. Sehemu za chini za chombo zina matundu ambayo mimea midogo yenye majani mabichi imetoka.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu zilizofungwa nyuma anahudumia mimea ya kijani kibichi. Amevalia shati la miraba jekundu na jeupe juu ya t-shirt nyeupe na anaonekana akichunguza au kukata majani ya mmea kwa umakini.

Shamba kubwa la ng'ombe ambapo ng'ombe wengi weusi na weupe wamefungwa katika vizimba maalum. Ng'ombe hawa wamewekwa safu na baadhi yao wameinamisha vichwa vyao kuelekea chini.

Shamba kubwa la mananasi likiwa na safu nyingi zimeenea iliyopangika vizuri. Mananasi yaliyoiva yananing'inia kutoka kwenye mimea yakiwa tayari kuvunwa. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi na umelima vizuri kati ya safu za mimea.

Bustanii kubwa ya miche na nyanya imejaa mimea mirefu yenye afya. Miti imepandwa kwa safu ndefu. Ndani ya chafu kubwa, kuna kilimo cha kisasa. Paa la chafu limo wazi likiruhusu mwanga wa jua kuingia.

Katika kiwanda kikubwa cha maua, wafanyikazi wanapanga na kufunga maua. Wengi wao wamevaa sare za rangi ya kijani na bluu huku wengine wakiwa na kofia za chungwa. Maua mengi yamewekwa kwenye meza yakiwa tayari kwa ajili ya kufungashwa.

Ngazi la kuku limejaa kuku wengi wenye rangi ya kahawia. Wengi wao wakiwa na manyoya meupe na kahawia. Wamekusanyika kwenye sakafu. Baadhi yao wakila au kunywa kutoka kwenye vyombo vya kulishia. Nuru ya kutosha inaingia kupitia madirisha ya zizi ikionyesha mazingira safi.

Ndani ya chafu kubwa, safu ndefu za mimea zimenyooka hadi mbali. Mimea imepandwa kwenye matuta yaliyofunikwa na plastiki nyeusi huku nyasi kavu zikiwa zimetandazwa kati ya safu kama mtandazo.

Ndoo kubwa la vitunguu jekundu limejaa likionyesha mavuno mengi au hisa ya sokoni. Mkono wa mtu unaonekana ukirusha baadhi ya vitunguu hivyo kuelekea kwenye sanduku la plastiki la bluu lililojaa vitunguu tayari.

Shamba kubwa la kuku likiwa limejaa vifaranga vingi vidogo vilivyotawanyika kila mahali. Mstari mrefu wa mifumo ya kulisha na kunywesha yenye rangi nyekundu unapita katikati ya kuku. Sakafu inaonekana kuwa na matandiko ya udongo au maranda ikitoa mazingira kwa ajili ya kuku.

Mtazamo mfulana wa shamba kubwa la mboga likiwa limejaa mimea yenye afya na kijani kibichi. Mimea inayoonekana kama kabichi au letus. imepangwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kwa umbali kuna majengo ya mashamba na milima inayofifia angani.

Shamba kubwa la mahindi ni kubwa, mistari ya mimea kidogo ikiendelea hadi upeo wa macho. Majani kibichi ya mahindi yanaonekana safi na yenye afya ya kistawi chini ya anga la bluu.

Mashamba marefu ya mimea midogo yamepangwa kwa mistari mirefu. Kila mstari una mimea inayokua vizuri ikionyesha utunzaji maalum. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha kando ya kila mstari.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limetayarishwa Kwa kilimo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa na mabomba meusi yakiwa yametandazwa ardhini. Miti midogo vya mbao vimewekwa Kwa safu vikiongoza kando ya mistari ya umwagiliaji.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea midogo linanyeshewa. Mfereji mdogo wa maji unapita katikati ya mistari ya mimea ukitoa maji kwenye udongo. Pembeni mwa mfereji, kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yenye viunganishi vya bluu, vikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lililo pandwa mimea michanga ya kijani iliyopagwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka kati ya mistari ya mimea kuna udongo wa kahawia na mfumo wa unyunyuzi wa matone umewekwa karibu na kila mmea ukihakikisha upatikanaji wa maji.

Safu za mimea michanga zimepangwa kwenye udongo wa kahawia zikipokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa maji ya matone. Mabomba meusi yamepangiwa sambamba na mistari ya mimea yakiwa na viunganishi vya kijani.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa umetumika katika shamba hili kubwa. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mistari mirefu ikionyesha mpangilio mzuri. Bomba la buluu linapita kando ya mistari likisambaza maji kwa mimea.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu liko mbele ,maji yanatiririka kwenye mifereji kati ya mistari ,ya mimea. Mfumo huu wa umwagiliaji unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha .Udongo wenye unyevu unaashiria kilimo kinacho endelea.

Shamba dogo lenye udongo mwekundu likiwa na miche michache ya mimea. Kila mche umepandwa kwenye mduara mdogo wenye udongo ulio nyanyuliwa na karibu na kila mcje kuna alama ya maji.

Haya ni mashamba makubwa ya kilimo yaliyopagwa kwa mistari mirefu ya mimea. Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji unaonekana ukitumika. Maji yanatoka kwenye vinyunyuziaji kwa nguvu vikinyunyuzia eneo kubwa la shamba.

Shamba limepandwa maharagwe au mazao mengine madogo. Mimea imepangiliwa vizuri katika mistari na udongo unaonekana kuwa wenye rutuba. Kuna mifumo ya umwangiliaji wa matone yenye mirija nyeusi ikiendeshwa kando ya mistari ya mimea.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani linaenea mbele .Mimea hiyo imepangwa kwa mstari mirefu na kati ya mistari kuna udongo mwekundu. Mifumo ya unyunyuziaji wa matone unaonekana ukiendesha kando ya mistari ya mimea.

Shamba kubwa la udongo mwekundu limeandaliwa kwa kilimo likiwa na mistari mirefu iliyo tayari kupandwa. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa kati ya mistari ikiwa na mabomba na nyaya zilizolala chini. Nguzo za chuma zimelala zikielekea mbali zikionyesha uwezekano wa kusaidia mimea inayokua.